Duka la nguo linalouza nguo na soksi za rangi ya aina nyingi na ukubwa tofauti kwa bei nafuu. Duka hizi husaidia watu wa pato la chini kupata nguo zilizotumika kwa bei nafuu.

Duka la mpesa lililopakwa rangi ya kijani na nembo ya Mpesa, Huduma hii husaidia biashara kukuwa kwa kurahisisha malipo na kuongeza usalama wa fedha. Hii ni taswira za huduma ya kifedha.

Mlango wenye nembo za M-pesa na banki ya Equity, unaoashiria wakala wa huduma za kifedha. Mawakala hurahisisha miamala ya haraka bila kuenda benki. Hii ni taswira ya huduma za kifedha.

Tangazo la bima ya nyumbani ya anziano. Bima anashughulikia moto, wizi, vifaa vya elektroniki, majanga ya asili na kadhalika. Hii ni huduma ya fedha.

Magari mawili mapya ya nyeupe na ya nyeusi yameegeshwa mbele ya jengo kubwa linalofanana na duka kuu. Hii inaweza ashiria huduma za kifedha kama mikopo ya magari au bima.

Risiti ya serikali inayoonyesha malipo ya cheti cha tabia njema kutoka DCI kupitia jukwaa la Ecitizen, hii ni mfano wa huduma za kifedha zinazotolewa na serikali kwa wananchi wa Kenya.

Tangazo la bima ya boda kutoka kampuni ya BimaBoda. Hii ni huduma ya kifedha. Bima ya mtu wa tatu ni shilingi elfu tatu na bima kamili ni elfu sita. Watoaji pia hutoa hutuma ya kupeleka bima ppoye jijini Nairobi bure na maeneo mengine kwa ada ndogo.

Duka limejaa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, mchele na unga. Kuna huduma ya M-pesa, huduma hii husaidia biashara kwa kurahisisha malipo na uuzaji wa bidhaa. Hii ni taswira ya huduma ya kifedha.